Sehemu ya barabara iliyowekewa daraja refu, huku watembea kwa miguu wakipita juu ya daraja hilo, na pembeni yake kukiwa na nguzo zinazosambaza umeme katika makazi mbalimbali ya watu.

Sehemu palipojengwa kiwanda kikubwa kinacho tumika kuzalisha umeme, ili kusafirisha katika maeneo ya makazi mbalimbali, huku kiwanda hicho kikionekana kutoa moshi unao athiri mazingira.

Kundi kubwa la watu wakipewa maelekezo kutoka kwa askari, yanayohusu utumiaji bora wa alama za barabarani, karibu na sehemu ya kuvukia na pembeni yake kukiwa na taa, zinazotoa maelekezo mbalimbali kwa watumiaji wa barabara hizo.

Mafundi ambao ni wataalamu wa ujenzi, wakiendelea kujenga barabara kwa mfumo wa zege. Huku gari la kuchanganyia zege hilo likiwa pembeni.

Mafundi ambao ni wataalamu wa ujenzi wakiendelea kujenga barabara kwa mfumo wa rami, huku gari aina ya katapila likiwa pembeni likisubiri kushindilia sehemu iliyokwisha kujengwa.

Gari ndogo yenye rangi nyeupe, inayotumika kusafirishia wateja wenye masafa mafupi, ikiwa imewekwa katika maeneo ya kuegeshea magari, huku ikisubiri abiria.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu, ikiwa imewekewa kapu maalumu la plastiki la kuwekea takataka za aina mbalimali, huku limefunikwa na mfuniko ambao haujafunika vizuri likiwa tayari kupelekwa sehemu ya kutupia takataka.

Kundi la watu waliovalia mavazi maalumu ya kufanyia usafi, wakitoa uchafu katika eneo la mtaro na kuurundika juu ya barabara, huku wakisubiri kuusafirisha uchafu huo kwa ajili ya kutupwa.

Sehemu ya nje ikiwa imewekewa vyumba viwili vya vyoo, vinavyotumika kwa matumizi ya dharula, katika eneo lenye hadhira kubwa ya watu.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu ikiwa imewekewa madumu meusi yaliyo na matairi, maalumu kwa ajili ya kuwekea takataka za aina mbalimbali, na chini yake kukiwa na mazingira ambayo bado hayajasafishwa.

Watu wanaojishughulisha na utupaji na kukusanya takataka, wakiwa wamevalia mavazi maalumu, huku wakipakia taka hizo katika gari, tayari kwa kusafirisha na kupeleka sehemu panapohifadhiwa na kutupiwa takataka.

Sehemu ya shamba palipolimwa na kupandwa miti mirefu, ikiwa imewekewa madumu maalumu yenye rangi ya njano, huku yakiwa na matairi pamoja na mifuniko, yanayotumika kuwekea na kuhifadhia uchafu.

Sehemu ya nje katika kiwanda kinachojishughulisha na utengenezaji wa vyombo vya plasitiki, ikiwa imepangwa madumu maalumu makubwa kwa madogo, yanayotumika kubebea uchafu, huku yakisubiri kununuliwa.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu, ikiwa imewekewa uchafu ambao umefungwa katika vifungashio vya mifuko. Huku vikiwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa, kwenda sehemu panapotupwa na kuchomewa uchafu.

Sehemu ya dampo panapotupwa uchafu wa aina mbalimbali, kukiwa na watu katika kundi kubwa wanaotupa na kuchambua uchafu huo na pembeni yao kukiwa na gari linalo tumika kubebea uchafu kutoka katika makazi ya watu mpaka sehemu hiyo.

Sehemu ya nje kwenye makazi ya watu, ikiwa imewekewa dumu maalum la kuhifadhia takataka, ngumu na laini, tayari kwa ajili ya kwenda kutupwa.

Sehemu ya juu katika majengo ya ghorofa, ikiwa imewekewa mapipa makubwa yanayohifadhi maji ambayo yanatumika kwa wakazi katika nyumba hizo.